Kwenye zizi, kuna ng'ombe mmoja mkubwa mwenye rangi ya nyeusi na nyeupe aliyesimama. Kando yake kuna mtu wa kiume ambaye amevalia glavu mkononi. Mguu mmoja wa ng'ombe umefungwa kwa nyororo.

Kwenye mashine, kuna kitu kama unga mweupe kinachotiririka kutoka sehemu ya juu. Inaonekana kuwa sehemu ya mchakato au usindikizaji wa mazao ya kilimo. Huenda ni unga wa mahindi au nafaka nyingine. Mazingira yanaonyesha shughuli za kilimo zinazoendeshwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Kuna chumba ambamo wanyama wanaingia, wanyamahawa ni ng'ombe, kando yake kuna watu, wake kwa waume ambao wanaangalia kuhakikisha kuwa ng'ombe wale wanaingia pale. Chumba chenyewe kimejengwa kwa wembamba mno.

Ng'ombe wa gredi wanaokamuliwa wanatumia mashine ya kisasa bila uwepo wa wafugaji, mashine hizo zimeunganishwa moja kwa moja kwenye matiti ya ng'ombe zinakamua maziwa kwa utaratibu na usafi, maziwa hayo yanapita kwenye mabomba hadi kwenye tenki la kuhifadhi.

Kuna ndizi nyingi zilizokusanywa pale, watu wanazibeba kwa bidii na kuziwekelea kwenye malori. Mchakato huu unaonyesha shughuli za kuvuna na kusafirisha mazao ya kilimo. Hali hii inaonyesha ushirikiano na juhudi za jamii katika kukuza na kusambaza mazao.

Shambani kuna miti na migomba yenye majani ya kijani kibichi. Majani ya migomba iliyo shambani yamechanika na hata mengine kukauka na kupoteza rangi halisi ya kijani kibichi, huenda ni msimu wa kiangazi.

Kwenye maabara kuna mtu aliyevalia koti la maabara, barakoa, glavu na hata kofia kichwani ili kuzuia kemikali kumfikia. Ameushika mkebe mweupe mkononi huku akivuta kilicho ndani mwake kwa kifaa maalum. Mbele yake juu ya meza kuna chupa mbalimbali za rangi nyeupe.

Ng'ombe weusi wa maziwa wamo zizini. Ng'ombe hawa ni wengi mno na wanakamuliwa kwa kutumia mashine iliyobandikwa kwenye titi zao. Ng'ombe hawa wamesimama kwa utulivu wanapokamuliwa. Maziwa yanayokamuliwa yanahifadhiwa kwa chupa zilizobandikwa pale.

Wanawake watatu wameketi huku wengine wawili wakiwa wamesimama. Kinachoonekana kuwa unga mweupe kimepakiwa kwenye mabesheni. Wanawake wawili wanauchota unga huo na kuutia kwenye mabakuli.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwenye zizi lililojengwa kwa mbao. Ng'ombe hawa wamesimama zizini. Mazingira walikomo ng'ombe yanaonekana kuwa matulivu mno. Kuna mkulima anayewatazama ng'ombe hao kwa makini, ili kuhakikisha kuwa wako sawa.

Ngombe mkubwa amesimama kwa utulivu. Ngombe huyu amefungwa nyororo kwenye mguu wa nyuma. Huyu ni ngombe wa maziwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Kuna mtu aliyechuchumaa huku akimkama ngombe na kuelekeza maziwa ndooni.

Kuna mitungi inayotumika kuyabeba maziwa mbele ya duka ya maziwa. Kuna watu wawili wanaonekana wakishirikiana kuyakagua maziwa yale. Kuna anayeandika kitabuni. Mwenzake amevalia mavazi meupe.

Ng'ombe wengi wa maziwa wamo zizini. Ng'ombe hawa wamepangwa kwa mstari mmoja na kila ng'ombe ameshikiliwa kwa vyuma. Ng'ombe hawa wanapata lishe lao. Kuna watu wanaotembea zizini kuhakikisha kuwa ng'ombe wako sawa.

Kuna shamba la migomba ya ndizi. Migomba hii ya ndizi imepandwa kwa foleni huku nafasi ikiachwa katikati. Matawi ya migomba hii ya ndizi ni ya kijani kibichi. Hii ina maana kuwa ardhi iliyotumika kwa upanzi ina rotuba.

Kuna ndoo iliyojazwa maziwa yaliyoganda, kando yake kuna ndoo nyingine iliyo na kichungi. Maziwa haya yaliyoganda yanachujwa kutoka kwenye maji yaliyoelea juu ya ndoo na kutiwa kwenye kichungi. Hii ni kwa ajili ya kuhakikisha kuwa hayana maji kabisa.

Kando ya nyumba kuna shamba lililojaa miti ya migomba yenye urefu mbalimbali. Migomba hii ya rangi ya kijani kibichi ni ya aina mbalimbali kulingana na urefu wake. Kando na migomba shambani, kuna nyasi za kulisha ng'ombe zilizokatwa na kuwekwa chini ya kivuli.

Kuna mkeka uliotandikwa ardhini na kuwekelewa maganda yenye maharagwe. Watu waliozunguka mkeka wanashirikiana kuyaondoa maganda kwenye maharagwe. Wanatumia magongo kuyapiga maharagwe hayo. Maganda yenyewe yamekauka na hivyo kufanya kazi hiyo kuwa rahisi.

Kuna watu katika chumba, wanawake kwa wanaume. Wanawake wawili wamevalia mavazi meupe na kufunga vitambaa vyeupe ili kuzuia uchafu kuingia kwenye maziwa wanayoshirikiana kuyatia katika pakiti kutoka kwenye ndoo, zilizotumika kuyabeba maziwa hayo.

Kuna mihindi mingi shambani. Mihindi hii imekomaa na hata mingine kuanza kupoteza rangi ya kijani kimbichi kwenye matawi. Kuna mahindi yaliyoota kwenye mihindi hiyo. Baadhi ya mahindi yameharibika na kuota rangi nyeusi.

Ng'ombe mkubwa amesimama kwa utulivu. Ng'ombe huyu ana pembe mbili kali. Huyu ni ng'ombe wa maziwa mwenye rangi nyeupe. Kuna mtu aliyechuchumaa huku akimkama ng'ombe na kuelekeza maziwa yale ndooni.

Ng'ombe mkubwa amesimama kwa utulivu. Ng'ombe huyu amefungwa kamba kwenye miguu ya nyuma. Huyu ni ng'ombe wa maziwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Kuna mtu aliyeketi kwenye kigoda huku akimkama ng'ombe na kuelekeza maziwa yale ndooni.

Zizi la ng'ombe limejengwa kwa mbao na mabati kwa ajili ya kuzuia mvua na jua kali kwa ng'ombe. Mkulima ambaye amevalia magwanda ya manjano anampulizia ng'ombe wake dawa. Hii ni kwa ajili ya kuzuia kupe wanaomnyonya damu.

Mkulima amesimama kando ya ndizi mingi za kijani kibichi zilizovunwa na kupangwa vizuri. Anaonekana kufurahia mapato haya. Kuna migomba mingi iliyopandwa na kunawiri vizuri. Ndizi hizi zimepangwa kwenye matawi ya migomba ili kuzuia uchafu.

Kuna migomba mingi ya ndizi shambani, migomba hii ina majani ya kijani kibichi. Majani haya hayajachanika na hivyo kumaanisha kuwa ardhi palipopandwa migomba hii ina rutuba. Kuna ndizi iliyoota kwenye mgomba mmoja.

Mwendesha pikipiki anasafirisha mavuno ya shamba kwenye pikipiki yake. Kuna gunia na mitungi ya maziwa kwenye pikipiki yake. Mitungi hii imefunikwa vizuri ili kuzuia maziwa yasimwagike wala kuingiwa na uchafu wowote.

Kuna migomba mingi ya kijani kibichi shambani. Kuna mgomba uliyoegemea upande mmoja kwa uzito wa ndizi uliozaa. Matawi ya migomba hiyo ya ndizi imechanika na baadhi yao kutaka kudondoka huku matawi mengine yanachipuka na kumea upya.